Vibanda vya wanabishara wanaouza vitu mbalimbali katika sokoni kama vile; nguo, mifuko ya kubeba, nyanya, vitunguu, viazi tamu, pilipili, mahindi na vinginevyo.

Magari meupe ya kifahari yamesimama katika uwanja, nyuma yake ni miti mirefu na kando ni watu wanne wanao kaa kwa kikundi.

Magari makubwa ya kifahari na mengi ya rangi nyeupe na nyeusi yameegeshwa katika jumba kubwa lililo na ukuta wa vioo kubwa sana na sakafu iliyo pambwa vizuri.

Magari makubwa ya kifahari yaliyopakwa rangi nyekundu, nyeusi na nyeupe, yameegeshwa katika sehemu moja iliyoandikwa kwa maadish mekundu ya CAR LOCUS .

Magari mengi ya kifahari, meupe na meusi, yameegeshwa katika uwanja mkubwa. Mbele yao kuna magari mawili na nyuma yao kuna miti mingi sana.

Watu wengi sana wako sokoni ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa kama vile nyanya, vitunguu, mandizi na mahindi huku wamejikinga kwa miafuli ya rangi tofauti tofauti. Nyuma yao ni vyumba vya tumapanda.

Magari aina mbalimbali yameegeshwa katika uwanja watu watatu wamesimama karibu nalo na nyuma yao kuna mti mirefu sana.

Kibanda cha kuuza matunda ya aina mbalimbali kama ndizi, nyanya, papai, imewekelewa juu ya masanduku ya soda iliyoandikwa Pepsi, na mengine yamewekelewa kibuyu.

Maduka mawili ya kufanya biashara yamefunguliwa. Moja ina bango kuu ambalo limeandikwa Coca Cola na liko na rangi nyekundu na huku mlango mwingine ambao umepakwa rangi ya kijani kibichi una maandishi unaosema Mpesa.

Magari mawili ya kifahari moja jeusi lingine nyeupe limeegeshwa sehemu. Nyuma yao ni jumba la kifahari ambalo liko na maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe inaitwa Hyundai. Na kando kuna mtu aliyevaa shati nyeupe amesimama.

Watu wawili wanasalimiana, moja akiwa amevaa koti nzuri na mwingine amevaa shati, wanapokezana funguo ambazo ni za gari.

Watu wengi wamekusanyika katika sehemu moja huku wakionekana wakiwa na shughuli nyingi. Nyuma yao kuna jumba kubwa na mbele yao kuna jumba lingine, na kando yao kuna watu wanouza bidhaa mbalimbali.

Duka la kufanye biashara imefunguliwa. Mtu mmoja amesiwama katika kijisanduku kilichopakwa rangi nyekundu. Na juu ya mlango kuna madanishi unaosema GSP Milk, Milk Production, Ice Cream, Packed Drinking Water.

Mwanaume aliyevaa suti nyeusi na tabasamu mzuri. Nyuma yake ni jumba la kifahari lililo na mataa, yanayowaka. Kando yake ni maandishi ambayo yameandikwa. Protect your dream home for 20 years with single premium house insurance. We provide best services. Home Interior Renovation, Exterior Home, Modeling, Home Generating, and New Home Construction .

Gari kubwa iliyo pakwa rangi nyeupe. Imebeba gari ndogo na hali ya anga inaonyesha mvua imenyesha sana. nyuma yake kuna uwanja wa kijani kibichi.

Mwanamke mmoja amekaa katika kibanda cha kuuza bidhaa mbalibali kama vile vitunguu, nyanya, viazi, pilipilihoho na mkononi ameshika kisu na anakata mboga kwenye besheni.

Watu wawili wamekaa nje ya maduka a biashara ambayo yamepakwa milango Yao rangi ya kijani kibichi na maandishi ya mpesa na vidole na makucha yakionekana kwa mlango mwingine .

Wanawake wawili wana mazungumzo. Mmoja akiwa ni mhudumu wa afya, mwingi akiwa mgonjwa anayehudumiwa na kando wengine wanaonekana wakipokezana mikono na maandishi yanasoma, Coverbora medical insurance .

Gari ndogo la kifahari, lililo pakwa rangi nyeupe, limeegeshwa sehemu, na juu yake, mandishi yafwatayo yanasoma, Private Car Insurance , Azimano Insurance Agency. One month, tip 1000. One year, 5000 .

Magari ya kifahari yalio pakwa rangi nyeupe yapo kwa uwanja. Nyuma yao ni miti mirefu zaidi. Una upande mwingine ni hema zilizo pakwa rangi nyeupe zinaonekana.

Magari ya kifahari ya rangi nyeusi, nyeupe, na nyakundu yameegeshwa katika uwanja. Huku watu wa nne, wawili wakiwa wamekaa na wengine wawili wamesmama na nyuma yao ni miti mirefu ya kijani kibichi.